Sehemu hii imechimbwa. Gari hili linanyoosha mchanga kwenye eneo hili. Maji yanaonekana sehemu hii na pia kuna majumba kwa umbali.

Jumba hili lina lango kuu ambalo ni la rangi nyeupe, kuna lango lingine la rangi ya samawati, kuna kibao ambacho kimeandikwa, 'Ziwani Pentecostal Assembly of God.'

Dada huyu anamsaidia mama huyu kuweza kukielewa ni nini kinachoendelea kwenye mashini hii. Ameshikilia karatasi nyeupe mkononi nywele zake zikiwa zimelainika.

Hili ni feri kubwa liko kwenye bahari pikipiki zinaonekana kutoka kwenye feri hili, ikiwa ni usiku, kuna watu ambao wanaonekana kuna ndani ya feri hili.

Hili ni lango kuu la kuingia kwenye sehemu ambayo inaitwa Mombasa Old Port kuna watu ambao wamesimama karibu na lango hili mmoja akiwa ameketi kando ya jumba ambalo limepakwa rangi ya samawati.

Hili duka kuu limejaa bidhaa nyingi. Kuna sabuni nyingi ambazo zimepangwa vizuri. Kuna sabuni za maji, za kuosha viombo ambazo zimepangwa pia.

Hawa ni wachezaji wako kwenye uwanja, wote isipokuwa mmoja wamevalia nguo sawia watu wanaonekana kwa umbali wakiwa tazama.

Nyumba hii ni ya rangi nyeupe. Ina milango mingi. Nje yake kunaonekana matofali ambayo hayajatumika. Mimea pia ni ya rangi ya kijani.

Mtumbwi umeegezwa kando ya bahari, kuna kibao ambacho kinaashiria kwamba sehemu hii ina kobe, kuna viti viwili ambavyo viko chini ya kivuli, kiti kimoja ni cha rangi ya samawati.

Watu hawa wako kwenye barabara wakiandamana. Vitu vimewekwa nje vya kununuliwa, miti inaonekana kwa umbali. Hali ya anga inakaa tulivu.

Huu ni uwanja wa ndege wa Malindi wasafiri wakike na wakiume, wazungu pia wanaonekana kwamba wamefika kwenye safari yao, jumba hilo limepakwa rangi nyeupe.

Hili ni bahari ambalo lina feri. Feri yenyewe imeekezwa kutulia. Majumba yanaonekana kwa umbali, miti iliopandwa ikamea pia inaonekana.

Bahari hili lina meli nyingi, meli moja inaonekana imesimama, maji yanaoneka yametulia. Mimea iliyo karibu na bahari ni ya rangi ya kijani.

Hili ni bwawa la maji. Mitumbwi inaonekana imehifadhiwa mahali hapa. Watu kadhaa wanaonekana wameketi chini ya msikiti karibu na mti. Mandhari haya yanaonekana matulivu.

Hawa ni waumini wa dini ya kiislamu, wamekuja kusali. Mmoja ameketi. Ukiutazama kwenye mlango huu, kuna mtu mmoja anatoka.

Ndege hili limepakwa rangi nyeupe na ya samawati. Lina mahandishi juu yake. Limesimamishwa kwenye uwanja ambao una miti iliyopandwa.

Mandhari haya yanavutia sana. Naiona bahari kwa umbali. Miti kadhaa ya mnazi pia inaonekana. Viti vimeweza kuwekwa kando ya miti hiyo kwenye kivuli.

Kwenye msikiti huu, Waislamu wamekuja kuomba. Wengi wamekaa chini wakiwa wamevalia kofia vichwani, na taa moja ikimulika ndani.

Sehemu hii inameza na viti kadhaa. Bahari inaonekana kwa umbali, miti ya mnazi pia iko kwa wingi. Ukuta ambao unatenganisha bahari na sehemu ambayo watu hukalia inarangi nyeupe.

Manthari haya yanavutia sana, kuna mimea ya rangi ya kijani, kuna lango kuu ya rangi ya kijani, kuna ukuta ambao umepakwa rangi nyeupe na madoa doa, kuna dirisha la gari ambalo linaonekana pia.

Kaka huyu amesimama kando ya bahari. Amejifunga shuka ya rangi ya samawati na nyekundu ameishikilia bakora mkononi huku ameiunua mkono wake mmoja.

Hawa ni waislamu. Wamevalia kofia zao na gauni zao. Wanaonekana wakiwa kwenye hali ya maombi wakiwa wameshikana mikono huku wameangalia chini.

Hili ni gari la moshi ambalo linapita kando ya misikiti ambao ni wa rangi nyeupe. Miti ya mnazi pia iko nje ya jumba hili.

Barabara hii ina magari na bajaji. Magari haya yanawasafirisha watu kwenye maeneo tofauti. Kuna majumba pia ambayo ni ya biashara.

Basi hili lina madirisha kadhaa ambayo imefunguliwa magurudumu kadhaa ya rangi nyeusi, limesimamishwa inje ya jumba ambalo lina vioo.

Hapa ni baharini, mwanamke ambaye amevalia kofia kichwa I na mwanaume ambaye amevalia shati nyeupe wanaonekana wakiwa kwenye utumbwi wakielekea sehemu ambayo Kuna minazi.

Hili ni lori la rangi nyeupe. Mtu mmoja amesimama nyuma ya lori hili. Limefunguliwa na mlango wake ni wa rangi nyekundu.

Hili ni lori ambalo linaonekana kusafirisha vitu, kuna waya za stima ambazo zinapita juu ya lori hili. Barabara hii inaonekana kuwa si nzuri vile.

Kanisa hili linaonekana tulivu. Lango kuu linaonekana kuwa imepakwa rangi ya samawati na nyeupe. Miti imepandwa karibu na kanisa, hali ya anga inaonekana pia nzuri.

Barabara hii inatengenezwa, ukuta umejengwa na lango kuu pia limewekwa, nyaya za stima pia zinapita sehemu hii. Wajenzi wa barabara pia wanaonekana wakiendelea na kazi yao.

Wanawake wawili wameketi chini, mwanamume mmoja ameketi katikati yao, meza zimewekelewa maji, zulia ambayo wamekanyaga ni ya rangi nyekundu.

Duka kuu hili ni la kuuza taulo. Kila taulo lina bei yake. Taulo ni za rangi tofauti. Pia kuna pasi.

Barabara hii imenyooka inapita katikati ya mto mkubwa sana. Mto mkuu umezungukwa na mimea mingi ya kijani.

Hili ni kanisa lina msalaba juu yake kuna hema zinazoonekana watu wakitembea nje na pia kuna sehemu za kuosha mkono kadhaa.

Bango hili la rangi nyeupe lina maandishi juu yake. Wanawake, wanaume, watoto, wanaonekana wamesimama wakigoja kuhudumiwa, kuianza pia safari.

Barabara hii imenyooka, inapita kwenye bawa la maji mimea ya rangi ya kijani inaizunguka. Mandhari haya pia yanaoneka kuwa makavu.

Dirisha hili linaniwezesha kuangalia ndege iliyoko nje. Miti inaonekana yenye rangi ya kijani. Kuna matone ya maji kuashiria ya kwamba kulikuwa na mvua.

Bahari hili ni tulivu. Watu wawili wanaonekana wakiwa wanatembea. Miale ya jua inachomoza. Mimea inaonekana kando ya bahari hili. Mchanga umekanyagwakanyagwa.

Feri hii ni ya rangi ya samawati. Watu wanaonekana wakiingia kwenye feri hii, pikipiki pia zinaonekana kuwa na watu ambao wanaziendesha. Bahari hii ni kubwa.

Haya ni magari ya usafiri. Yana rangi tofauti. Magari haya yamezeeka. Msafiri mmoja anaonekana akitaka kulipanda gari moja. Majumba tofauti yanaonekana kwa umbali.

Naviona viti vingi vya rangi tofauti, meza zipo za rangi ya samawati, kuna leso moja inayoonekana ya rangi nyeupe, mimea hapa ni ya rangi ya kijani.

Kwenye barabara hili kuna bajaji mbili ambazo zinaonekana zina wasafiri , kuna kibao ambacho kinaonyesha kwamba Benki kuu ya NCBA iko mahali hapa.

Ferry hizi mbili zinaonekana kutua kwenye bahari hili, hali inaonekana kuwa mvua itanyesha mandhari pia ni mazuri sana.

Wanaume na wanawake wamekaa kwenye viti wengine wamesimama wakihudumiwa wakiwa wameshikilia karatasi mikononi wakisubiriwa kusaidiwa.

Feri hili linaonekana limejaa watu, ni la rangi ya samawati, maji yametulia, kwa umbali tunaona jumba la rangi nyeupe.

Nyumba hii imepakwa rangi nyeupe. Mwavuli mweupe umewekwa nje, nyasi ni ya rangi ya samawati, miti ni mingi iliyopandwa nje.

Jumba hili limepakwa rangi nyeupe, lina madirisha mingi na milango mingi, miti ya mnazi yenye rangi ya kijano ni mingi. Watu wanonekana kwa umbali.

Hapa ni kanisani. Mhubiri amesimama mbele ya kanisa. Wanakwaya pia wamesimama, huku wanaohubiriwa wakiwa wamesimama pia, vichwa vyao vikitazama mhubiri.

Mwanamke ambaye amevalia shati za bendera ya Kenya ameshikilia simu mkononi. Watu wameketi chini wakiwa wanasubiria jambo kutendeka.